Duka kubwa la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama vilivyotengenezwa kiwandani, ambapo kuna wataalamu maalumu wanaotoa ushauri kwa wakulima, ili waweze kutumia njia bora na za kisasa, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji.

Mbolea nyingi za kisasa zilizowekwa kwenye mifuko mikubwa, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kwenda kuwekwa kwenye mazao ili yaweze kustawi vizuri, na baadae kutoa mavuno mengi kwa ajili ya kwenda kuuza na sokoni viwandani.

Dawa ya vidonge iliyohifadhiwa vizuri, ambayo imetengenezwa kiwandani pia hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mbwa na paka ambayo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama.

Dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya minyoo ya mbwa, ambazo zimewekwa kwenye vidonge, zilizotengenezwa kiwandani, ambazo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama, pia vinasaidia ili wanyama hao waweze kukua vizuri.

Dawa inayotumika kwaajili ya kutibu magonjwa ya mbuzi, kondoo na kuku, ambayo imehifadhiwa kwenye kopo na nyingine kwenye mfuko, pia imetengenezwa kiwandani. Hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama.

Duka la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama, ambapo kuna wataalamu wakimshauri mkulima ili aweze kutumia njia za kisasa katika shughuli zake, na baadaye aweze kuongeza uzalishaji.

Dawa ya kimiminika iliyowekwa kwenye kopo ambayo inatengenezwa kiwandani, pia hupatikani kwenye maduka la kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama ambayo inatumika kutibu magonjwa ya n’gombe, kondoo na nguruwe.

Duka kubwa la kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama, ambavyo ni dawa na mbegu kwa ajili ya kwenda kupanda shambani, ambazo zimetengenezwa kiwandani kwa ajili ya kuongeza uzalishaji; ambapo kuna wataalamu wa mifugo na kilimo wakitoa ushauri kwa wafugaji na wakulima.

Mbolea nyingi za wanyama zilizolundikwa zinazoandaliwa na wakulima kwa ajili ya kupelekwa shambani ili ziweze kusaidia mimea iweze kukua haraka na baadae kutoa mazao mengi kwa ajili ya kuuza.

Chanjo kwa ajili ya mbuzi na kondoo ambayo imehifadhiwa kwenye chupa ndogo, ambapo imetengenezwa kiwandani. Pia hupatikana kwenye maduka ya kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama.

Dawa ya kimiminika ya mbwa na paka, ambayo huwekwa kwenye masikio ili kuua wadudu. Pia imetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa kwenye chupa, ambapo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama.

Duka kubwa la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama, kama vile dawa na mbegu, ambapo kuna wataalamu maalumu wanaotoa elimu kwa wakulima, ili waweze kuzingatia njia za kisasa za kilimo na ufugaji.

Mbolea ya kemikali iliyotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye mfuko, inayopatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama ambapo ipo tayari kwa ajili ya kwenda kumwagwa shambani ili mazao yaweze kustawi vizuri.

Mbolea ya kisasa ya kemikali iliyotengenezwa kiwandani, iliyohifadhiwa kwenye mifuko mkubwa, ambayo ipo tayari kwenda kumwagwa shambani ili mimea iweze kukua vizuri na baadae kutoa mazao mengi, kwa ajili ya kwenda kuyauza sokoni na viwandani.

Eneo la kiwanda ambapo kuna mashine ya kisasa ya kuzalisha viwatilifu vya mimea na wanyama, ambapo wafanyakazi wake wamevaa barakoa na glavu ili kujikinga na kemikali wanazozishika sehemu hiyo.

Mbolea za kisasa zilizotengenezwa viwandani, vilivyohifadhiwa kwenye mifuko yenye: kilo kumi, kilo ishirini na tano na kilo hamsini; ambazo zinauzwa bei tofautitofauti. Pia huenda kumwagwa shambani ili kukuzia mazao yaweze kustawi vizuri.

Dawa ya kukuzia kuku wa kisasa iliyotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye mfuko, inayopatikana kwenye maduka ya viuatilifu vya mimea na wanyama. Ufugaji huu humsaidia mfugaji kupata kipato kikubwa kwa muda mfupi.

Duka la kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama, ambapo kuna mteja ameenda kununua bidhaa hizo kwa ajili ya kwenda kutumia kwenye shughuli zake. Pia, anapewa ushauri kuhusiana na kilimo na ufugaji bora wa kisasa.

Duka kubwa la kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama, ambapo kuna mteja amenunua mbegu nyingi kwa ajili ya kwenda kupanda shambani, ili aweze kupata mazao mengi kwa muda mfupi, na baadae kuyavuna kwenda kuuza sokoni na viwandani ili aweze kujipatia kipato kikubwa.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya ng'ombe na kondoo iliyo wekwa kwenye chupa ambayo imetengenezwa kiwandani ambapo hupatikana kwenye maduka ya viwatilifu vya mimea na wanyama. Utumiaji wa bidhaa hiyo ni muhimu sana ili mifugo iweze kukua vizuri.

Chanjo za kimiminika zilizowekwa kwenye chupa maalumu zilizotengenezwa viwandani, ambapo huchomwa wanyama ili kuwakinga na magonjwa; ambazo zinapatikana kwenye maduka yanayouza viwatilifu kwa ajili ya wafugaji waweze kupata huduma hiyo.

Dawa ya kimiminika iliyotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye chupa, ambapo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu, ambayo inatumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya ng'ombe na mbuzi, na wanyama wengine .

Dawa ya kidonge kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mbwa, ambayo imetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri, ipo tayari kwa ajili ya kuuzwa, ambapo hupatikana kwenye maduka ya viuatilifu vya mimea na wanyama.

Mbegu bora za kisasa za nafaka nyingi, zilizowekwa kwenye mifuko maalumu, ambazo zimetengenezwa kiwandani, hupatikana kwenye maduka ya kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama, pia hupandwa na kuota haraka na kukua ili baadaye kutoa mazao mengi kwa mda mfupi.

Dawa kwa ajili ya kuua magugu shambani, zinazopatikana kwenye maduka ya viwatilifu vya mimea na wanyama, ambazo zimetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa kwenye makopo, pia kuna maandishi yanayoelekeza namna ya kuitumia.

Dawa ya kimiminika ya kuuwa kupe wanaoshambulia ng'ombe, iliyowekwa kwenye chupa iliyotengenezwa kiwandani, inayopatikana kwenye maduka ya kuua viwatilifu vya mimea na wanyama. Iko tayari kwa ajili ya kwenda kutumika kufanya kazi hiyo.

Vidonge vingi vilivyowekwa kwenye kopo lililofunikwa, vilivyotengenezwa kiwandani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mifupa ya mbwa. Dawa hizo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama.

Maduka mawili makubwa yakuuza kemikali zinazotengenezwa viwandani ambavyo ni viwatilifu vya mimea na wanyama. Pia Kuna wataalamu wanaotoa ushauri kwa wakulima na wafugaji ili waweze kutumika njia za kisasa.

Vitunguu vingi vilivyokusanywa kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambavyo vimetoka kuvunwa, pia vinaandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Mikungu mingi ya ndizi iliyopangwa, ambayo imevunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo iliyokomaa vizuri; ipo tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Vitunguu vingi vilivyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kukusanywa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Mkulima akiweka miti kwenye miche mingi ya nyanya iliyostawi vizuri, ambapo matunda yake yakikomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha vitunguu ambavyo vimestawi vizuri ndani ya shamba lenye mabomba yanayomwagilia mimea hiyo, ambavyo vikikomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani; kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Shamba kubwa la matikiti ambalo hupuliziwa dawa mara kwa mara ili kuua wadudu. Kuna mkulima ametoka kuvuna baadhi ya matunda yaliyokua vizuri kwa ajili ya kwenda kuyauza sokoni, na mengine kutumia kama chakula.

Migomba iliyopandwa kwenye bustani iliyopo karibu na makazi ya watu, ambayo imefungwa karatasi ili kuzuia wadudu wasiishambulie, ambapo baadaye hutoa mikungu ya ndizi ambayo inaenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa lililopandwa mahindi na matikiti yaliyostawi vizuri ambayo humwagiliwa maji. Pia matunda yake yakikua na kukomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Miti ya kahawa mingi iliyositawi vizuri, ambapo matunda yake yapo tayari yameanza kuvunwa na wakulima, kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili waweze kujipatia kipato.

Mahindi mengi yaliyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambayo ni kwa ajili ya chakula cha familia na mengine kwenda kuuzwa, yameanikwa ili yakauke vizuri na baadaye yaandaliwe vizuri, ili yahifadhiwe kwenye mifuko.

Karoti nyingi zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambazo zinawekwa kwenye mifuko tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Viazi mbatata vingi vilivyotoka kuvunwa kwenye shamba kubwa la zao hilo. Vilivyofungashwa kwenye magunia mengi ambayo yanasafirishwa kwa kutumia gari kwenda kwenye maeneo ya masoko na viwandani, ili kuuzwa na wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la migomba iliyopandwa kwa mstari ambayo imestawi vizuri, ambapo mikungu mingi ya ndizi imekomaa vizuri. Imefunikwa na karatasi tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa, kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mahindi mengi yaliyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambayo yapo tayari kwenda kuanikwa na baadae kutolewa magunzi, ili yawekwe kwenye mifuko ili kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Miti ya kahawa mingi iliyostawi vizuri kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambapo matunda yake yapo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuza viwandani; ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Mashina mengi ya nyanya yaliyostawi vizuri, ambayo yamepandwa kwenye udongo uliopo kwenye mifuko, ambapo mazao yake yameanza kukomaa vizuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Viazi vitamu vingi vilivyowekwa kwenye trei nyingi, vilivyotoka kuvunwa kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambapo wakulima wanazipanga, kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili waweze kujipatia kipato.

Kahawa nyingi zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambazo zinaandaliwa na wafanyakazi wengi walioko sehemu hiyo kwa ajili ya kuwekwa kwenye mifuko, na baadae kwenda kuuzwa viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipto.

Shamba kubwa ambapo kuna mashina mengi ya nyanya yaliyostawi vizuri ambayo yamepandwa kwa mstari. Ambapo matunda yake yakikomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Kahawa nyingi zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambazo zinawekwa kwenye mifuko ili ziwe tayari kusafirishwa kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuuzwa, ili wakulima wajipatie kipato.

Mahindi mengi yaliyokauka ambayo yanavunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo na wakulima wengi, baadaye yataenda kuanikwa, na kuondolewa magunzi, ili yawe tayari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na mengine kwenda kuuzwa.

Mapapai mengi yaliyopandwa kwa mstari kwenye shamba kubwa, ambapo yamesitawi vizuri. Pia, matunda yake yako tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Mashina mengi ya nyanya yaliyostawi vizuri kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambapo matunda yake ya kikomaa vizuri huvunwa nakwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakivuna mahindi mengi kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambayo yatakwenda kuanikwa kwa siku chache na baadaye kutengenezwa ili kupata mbegu zitakazohifadhiwa kwenye magunia, kwa ajili ya kwenda kuuzwa na nyingine kutumika kama chakula.

Viazi mbatata vingi vilivyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, vilivyorundikwa ambavyo vinawekwa kwenye mifuko kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa linalomwagiliwa na mabomba yaliyopo ndani hapo, ambapo kuna mimea mingi ya nyanya iliyostawi vizuri, ambayo ikitoa matunda baadae yataenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kabeji nyingi kubwa zilizorundikwa sehemu moja ambazo zipo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo. Pia uzalishaji huu mkubwa wa kulima wanaweza kujipatia kipato kikubwa.

Mkungu mkubwa wa ndizi uliokomaa, ambao umevunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambao uko tayari kwenda kuuzwa sokoni kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato. Shamba hilo ni kubwa, lina migomba mingi ambayo imestawi vizuri .

Mihogo mingi mikubwa mikubwa iliyowekwa kwenye mifuko midogomidogo, ambayo imetoka kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, iliyo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Wakulima wengi, wanawake watatu ambao wanavuna viazi mbatata vingi vilivyo kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambavyo vipo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mikungu mingi ya ndizi iliyopangwa vizuri ambayo imekomaa, imetoka kuvunwa kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambayo ipo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwaajili ya mkulima kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakishirikiana kuvuna nyanya nyingi ambazo hazijakomaa vizuri kwenye mashina ambayo yamekauka kwa ajili ya kwenda kuziuza sokoni ili waweze kujipatia kipato. Pia zao hilo halijalimwa kwa kuzingatia njia za kisasa za kilimo.

Mahindi mengi yaliyokauka ambayo yamevunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo ambapo wakulima wanayaandaa kwa ajili ya kuyaanika na baadaye kuyapukuchuwa, ili kuondoa magunzi ili yawe tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Viazi mbatata vingi vilivyorundikwa karibu na shamba kubwa la zao hilo, ambapo wakulima wanaviweka kwenye mifuko tayari kwa ajili ya kwenda kuviuza sokoni na viwandani ili waweze kujipatia kipato .

Viazi mbatata vingi vilivyorundikwa baada ya kuvunwa kwenye shamba kubwa la zao hilo, likiandaliwa na kuwekwa kwenye mifuko na wanawake wanaofanya kazi hapo, kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa lilopandwa miche mingi ya nyanya kwa mstari, ambayo matunda yake yamekomaa vizuri tayari kuanza kuvunwa kwenda kuanza kuuzwa sokoni au viwandani kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Mashina mengi ya nyanya yaliyostawi vizuri kwenye shamba kubwa, ambayo humwagiliwa maji, matunda yake yakikomaa vizuri, huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Kahawa nyingi zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambazo zimerundikwa juu ya turubai, zikiandaliwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili waweze kujipatia kipato.

Nyanya nyingi zilizokomaa vizuri, zilizorundikwa karibu na shamba kubwa, lenye mashina ya zao hilo, ambapo zipo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Kilimo cha biashara ambapo kuna shamba kubwa la viazi mbatata, ambapo vipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Viazi mbatata vingi vilivyokusanywa mafungumafungu baada ya kuvunwa kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambavyo viko tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Wakulima wawili wakivuna mahindi mengi yaliyokauka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambayo baadae yataenda kuchakatwa kutolewa magunzi, na kuwa tayari kwa ajili ya kutumiwa kwenye familia, na kuuzwa sokoni.

Shamba kubwa lililopandwa matunda ya shauku, ambayo yakikomaa vizuri huvunwa kwa ajili ya matumizi ya familia na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la migomba ambayo imepandwa kwa mstari, na imestawi vizuri, ambapo mikungu mingi ya ndizi imeanza kukomaa vizuri, tayari kwa kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Nyanya nyekundu zilizowekwa kwenye trey nyingi, zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo ambazo ziko tayari kwenda kuuza sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Karoti nyingi zilizo vunwa kwenye shamba kubwa la zao hilo ambazo zitakusanywa na kuandaliwa kuwekwa kwenye mifuko kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo ha umwagiliaji ambapo kuna mashina mengi ya nyanya yaliyostawi vizuri, ambayo matunda yake yakikomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Kabeji nyingi zilizokusanywa pamoja, karibu na shamba kubwa la zao hilo ambapo wakulima watazichukua na kuzipeleka sokoni au viwandani kwa ajili ya kuziuza ili waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha mboga za majani nyingi zilizostawi vizuri, ambazo zipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato. Pia kuna mabomba yanayopita eneo hilo kumwagilia maji mimea hiyo.

Kilimo cha umwagiliaji cha mboga za majani nyingi ambazo zimepandwa kwa mstari, kwenye vitalu vingi ndani ya bustani kubwa, ambapo zikikua huenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Wakulima wanne wakivuna maembe kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, na kuyaweka kwenye trei, ambayo yapo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mkulima akitumia mashine ya kisasa kupalilia bustani ambayo imepandwa mbogamboga za mjani na vitunguu, ambavyo vikikua huenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha kisasa kwa kutumia mashine, ambapo kuna chainizi nyingi zilizostawi vizuri, ambazo zipo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa kwa kutumika mashine ya kisasa, ambayo ina mimea iliyostawi kwa wingi, iliyo tayari kuanzwa kuvunwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa kwa kutumia mashine kubwa iliyotengenezwa vizuri, ambapo kuna mimea mingi iliyostawi vizuri, ambayo baadae ikikua na kutoa mazao mengi, huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani iliwakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa likilimwa kwa kutumia trekta, ambalo lipo tayari kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara, kama vile; mahindi, maharage, kunde na choroko, ili kuuza mavuno yanayopatikana.

Trekta ikifyeka shamba kubwa lenye nyasi ndefu, ambalo linaandaliwa ili kupandwa mazao mbalimbali, mfano mahindi na maharage, ambayo kwa ajili ya chakula, na mengine kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Mashine kubwa ya kisasa ya kilimo, ambayo imepandwa mimea mingi iliyostawi vizuri, ambapo baadae hutoa mazao na kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatai kipato.

Shamba kubwa likilimwa na trekta, ambalo linaandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara, kama vile mahindi, maharage na kunde ambayo yakikomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa kwa kutumia mashine, ambapo kuna mimea mingi iliyopandwa mahali hapo ambayo mazao yake yakiwa tayari huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha kisasa kwa kutumia mashine ambayo imetengenezwa vizuri, pia kuna mimea mingi iliyostawi vizuri, ambapo ikiwa tayari mazao yake huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Mashine ya kisasa ambayo hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kulimia, ambayo huwekewa mafuta ili iweze kufanya kazi hiyo. Shamba hilo lipo tayari kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara, kama vile: mahindi, maharage na kunde.

Mkulima wa kiume akitumia mashine ya kisasa kulima shamba kubwa lililo tayari kuanza kupandwa mazao ya chakula na biashara, kama vile mpunga na ngano ambapo baadae mavuno yake huenda kuuzwa sokoni na viwandani kwaajili ya kujipatia kipato.

Kilimo likubwa kwa kutumia mashine, ambapo kuna chainizi nyingi zilizostawi vizuri, ambapo zipo tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato

Kilimo kikubwa kwa kutumia mashine kubwa ya kisasa, iliyo tengenezwa vizuri ambapo kuna mboga za majani nyingi zilizo stawi vizuri, zilizo tayari kuanza kuvuna kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa kwa kutumia mashine kubwa ya kisasa iliyofunikwa juu kupunguza mwanga wa jua, kwenye mimea mingi iliyopandwa, ambayo imestawi vizuri, ambapo, ikiwa tayari kuanza kuvunwa huenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Shamba kubwa lililolimwa na trekta, ambalo lipo tayari kupandwa mazao ya kilimo na biashara, kama vile: mahindi, mtama, maharage na kunde. Mavuno yake kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mashine ikipalilia shamba kubwa lililopandwa mimea mingi iliyositawi vizuri, ambayo imelimwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mashine ya kisasa iliyopandwa mbogamboga za majani nyingi, ambazo baadhi yake zipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Trekta ikiendeshwa kulima shamba kubwa linaloandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali ya kilimo na biashara kama vile mahindi, maharage, kunde na choroko ambapo mavuno yake ni kwa ajili ya kuuzwa.

Trekta ikifyeka eneo kubwa la wazi ambalo linaweza kutumiwa kama shamba, uwanja wa mpira na mikutano, pia nyasi hizo zinaweza kupelekwa kwenye nng'ombe au mbuzi, ili waweze kupata chakula.

Kilimo kikubwa kwa kutumia mashine kubwa ya kisasa, iliyotengenezwa vizuri, ambapo kuna mimea mingi iliyostawi vizuri ambayo ikiwa tayari huanza kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa kwa kutumia mashine kubwa ya kisasa yenye mashina mengi ya nyanya yaliyositawi vizuri, ambapo matunda yake yakikua huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Shamba kubwa likiendelea kufyekwa majani marefu na trekta kwa ajili ya kuandaliwa, ili lilimwe na baadae kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara kwa ajili ya kuuzwa viwandani na sokoni.

Kilimo kikubwa kwa kutumia mashine kubwa ya kisasa, ambapo kuna mboga za majani nyingi zilizostawi vizuri, ambapo zipo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Mkulima akitumia mashine inayokata na kukusanya nyasi ambapo shamba hilo linaandaliwa kwa ajili ya kulimwa na kupandwa mazao mbalimbali ya kilimo na biashara kama vile mahindi, kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakitumia trekta kulima shamba kubwa linaloandaliwa kupandwa mazao ya chakula au biashara kama vile; mahindi na kadhalika, ambayo yakivunwa baadaye huenda kuuzwa sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa kwa kutumia mashine kubwa iliyotengenezwa vizuri ambapo kuna matango mengi yaliyostawi vizuri na ya mezaa matunda mengi ambayo yako tayari kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia mapato.

Trekta ikilima shamba kubwa ambalo lipo tayari kuanza kupandwa mazao ya chakula na biashara kama vile mahindi ambayo baadaye yakivunwa huenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya kujipatia kipato.

Ufugaji wa samaki wengi kwenye chombo kikubwa kilichowekewa majani yanayostawi kwenye maji, ambapo wakikua huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wafugaji kujipatia kipato.

Ufugaji wa kisasa wa samaki kwenye chombo maalumu kilichotengenezwa kwa vioo na kufunikwa, kilichowekewa mimea inayostawi kwenye maji ambapo viumbe hawa wakikua na kua wakubwa, huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Ufugaji wa samaki ambapo kuna bwawa kubwa lililotengenezwa, kwa ajili ya kuwaweka viumbe hao waweze kukua vizuri, na baadaye kuchukuliwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili kujipatia kipato. Pia limefunikwa na neti, ili kuzuia wadudu wasiingie.

Samaki wengi wanaofungwa kwenye chombo maalumu cha kisasa, kilicho tengenezwa kwa vioo na kimefunikwa juu ili kuzuia wadudu wasiingie, apambapo wakikua na kuwa wakubwa huenda kuuzwa sokoni na viwandani kwaajili ya kujipatia kipato.

Chombo maalumu cha kisasa kwa ajili ya kufugia samaki, ambacho kimefunikwa na kimewashiwa taa, na kimetengenezwa kwa vioo; ambapo viumbe hawa wakiwa tayari wakubwa, wanachukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Sehemu maalumu kwa ajili ya kufugia samaki, ambapo imetengenezwa vizuri kwa kisasa. Pia viumbe hao wanafugwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Ufugaji wa kisasa wa samaki kwenye vifaa maalumu vyenye maji ambao wako tayari kuanza kuchukuliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili kujipatia kipato. Pia, hupewa vyakula ili wakue haraka.

Sehemu ya kuoteshea mbegu za mimea ambapo imestawi vizuri tayari kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi, ili baadaye iweze kukua na kuwa miti mikubwa kwa ajili ya kujipatia mbao, mkaa, na kuni.

Sehemu ya kuoteshea mbegu kubwa, ambapo kuna miche mingi ya miti iliyo tayari kwenda kupandwa, ili iweze kukua vizuri na baade kutoa mazao, kama vile mbao na kuni.

Sehemu ya kuoteshea mbegu za miti mingi, ambapo kuna miche mingi iliyostawi vizuri, ambayo ipo tayari kwenda kuuzwa, kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Msitu wenye miti mingi mirefu, majani mengi marefu, na vichaka vingi ambapo pia kuna pango lililopo chini ya mlima, ambalo linavutia watalii wengi kufika mahali hapo ili waweze kuona.

Eneo la msitu lenye miti mingi mirefu na vichaka vingi, ambapo kuna wanyama na ndege wa asili wengi, pia sehemu hii ni muhimu kwa ajili ya binadamu kujipatia mbao, kuni na mkaa kwa ajili ya kuuza.

Eneo kubwa la msitu ambapo una miti mingi mirefu, majani mengi marefu na vichaka vingi, ambapo ni muhimu kwa ajili ya binadamu kujipatia kuni, mbao, na mkaa kwa ajili ya kuuza.

Eneo kubwa kwa ajili ya kuoteshea mbegu, ambapo kuna miche mingi iliyo tayari kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi, ambayo inauzwa bei tofautitofauti na wakulima hao, ili waweze kujipatia kipato.

Sehemu ya msitu yenye miti mingi mirefu, majani mengi marefu na vichaka vingi ambapo ni muhimu kwa binadamu ili aweze kujipatia mbao nyingi, kuni na mkaa kwa ajili ya kuuza.

Mto wenye maji mengi unaopita katikati ya pori kubwa lenye miti mingi, majani mengi marefu na vichaka vingi; ambapo msitu huo ni muhimu kwa binadamu ili aweze kujipatia mbao, mkaa na kuni.

Mto wenye maji kidogo ambao hujaa wakati wa mvua nyingi uliopo katikati wa msitu mkubwa wenye majani mengi marefu, miti mingi na vichaka vingi ambapo pia kuna ndege na wanyama wengi wa asili. Pori hilo ni muhimu kwa binadamu kwa ajili ya kupata mbao, kuni na mkaa.

Chainizi nyingi zilizopandwa kwenye mabomba yenye maji, ambazo zikikomaa vizuri huanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha mimea kwenye maji, ambayo imepandwa vizuri na inastawi, ambapo baadae ikikomaa vizuri hutoa mazao mengi kwa ajili ya kwenda kuyauza sokoni na viwandani, ili wakulima wajipatie kipato.

Sehemu ambapo kuna mimea mingi iliyopandwa kwenye maji ambapo ni kilimo cha kisasa, pia mazao yake yakitolewa huenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha mimea kwenye maji, ambapo kuna chainizi nyingi zilizopandwa kwenye mabomba, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, na zingine kutumiwa kwenye familia kwa ajili ya chakula.

Kilimo cha mimea iliyopandwa kwenye matundu madogomadogo, yaliyotobolewa kwenye bomba kubwa, ambalo limeunganishiwa maji, ili miche hiyo iweze kustawi vizuri na baadaye kutoa mazao kwa ajili ya kwenda kuuza na mengine kutumia.

Maua mengi yaliyopandwa kwenye maji ambapo kuna mengine yamewekwa kwenye ndoo zenye udongo ambapo yamestawi vizuri ili kuleta mandhari nzuri katika sehemu hiyo iweze kupendeza.

Chainizi nyingi zilizopandwa kwenye maji yaliyopo kwenye mabomba ambayo yameunganishwa kutoka kwenye chanzo, pia zipo tayari kwenda kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani; ili wakulima waweze kujipatia kipato.

mimea mingi iliyopandwa kwenye matundu madogomadogo ya mabomba yaliyounganishwa, ambayo yana maji yanayotoka kwenye chanzo, ili iweze kukua vizuri na badae kutoa mazao, ili yavunwe kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mimea mingi iliyopandwa kwenye maji, kwenye bomba kubwa ambalo limetobolewa matundu madogomadogo, ambapo mazao hayo yanalimwa kwa ajili ya kupata chakula cha familia na baadaye mengine kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Mboga za majani zilizositawi vizuri ambazo zimepandwa kwenye mabomba yaliyotobolewa matundu madogomadogo yanayolingana yenye maji, yaliyo karibu na ukuta. Pia, zipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya chakula cha familia na kuuza.

Kilimo kikubwa cha kisasa kwenye maji ambapo kuna chainizi nyingi zilizostawi vizuri, ambazo zipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa kwa kutumia maji, cha kisasa, ambapo kuna mboga za majani nyingi zilizopandwa kwenye mabomba ambayo yanapokea maji kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Pia, eneo hilo limefunikwa ili mimea hiyo iweze kusitawi vizuri.

Mimea mingi iliyopandwa kwenye maji, ambayo imesitawi vizuri. Pia, mazao yake yakikomaa vizuri, huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha mimea ambayo mizizi yake ipo kwenye maji yaliyowekwa kwenye ndoo nyeusi, ambapo mazao yake yakiwa tayari huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha mimea ambapo kunamiche iliyopandwa kwenye mabomba makubwa meupe ambayo yanapokea maji ili mazao hayo ya stawi vizuri na baadae ya kue na kwenda kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Mboga za majani nyingi zilizopandwa kwenye vyombo vya kisasa maalumu ambavyo vina maji, ambapo mazao hayo yanalimwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Chainizi nyingi zilizopandwa kwenye mabomba, yaliyotobolewa matundu madogomadogo, ambayo yana maji ambapo zipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Kilimo cha mboga za majani zilizopo kwenye mabomba makubwa meupe, yaliyotobolewa matundu madogo madogo ambazo zimepanda kwa ajili ya chakula cha familia na zingine kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo kuna mabomba ya kumwagilia maji mimea hiyo, ambapo kuna mboga nyingi za majani zilizostawi vizuri, zilizopo tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha kisasa cha mboga za majani kwenye kiwanda kama vile chainizi, ambazo zimestawi vizuri zipo tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa ili ziende zikauzwe, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa ambapo kuna mabomba madogomadogo, yamewekwa kumwagilia mimea iliyopandwa vizuri kwa mstari, ambapo mboga za majani hizo zipo tayari kuanza kuvunwa, kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Mimea mingi ambayo imepandwa kwenye eneo kubwa lililofunikwa ili kupunguza mwanga wa jua, ikikomaa vizuri mazao yake huvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani; ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Bustani kubwa iliyofunikwa kupunguza mwanga wa jua, na wadudu wasiingie mahali hapo, ambayo imepandwa mimea mingi, ambapo ikitoa mazao huenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mabanda mawili makubwa ya kisasa ambapo yamejengwa vizuri, ndani yake kuna kuku wengi ambao hutaga mayai kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani; ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Trekta ikipalilia shamba kubwa lililopandwa mimea mingi kwa mstari ambayo imestawi vizuri, na mazao yake yakiwa tayari kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Zizi kubwa la ng'ombe lililotengenezwa vizuri, ambapo wanyama hao huwekea chakula na maji ili waweze kula na kunenepa vizuri na baadae kutoa maziwa mengi. Pia wanaenda kuuzwa kwa ajili ya nyama, ili watu waweze kupata kitoweo.

Nyanya nyingi zilizokomaa vizuri ambazo zimeuzwa na wakulima wa zao hilo, ambapo zimewekwa kwenye mashine kwa ajili ya kwenda kutengeneza bidhaa zingine. Wafanyakazi wa sehemu hiyo wanaendelea kufanya kazi hiyo ili waweze kujipatia kipato.

Ng’ombe wengi waliowekwa kwenye zizi wa kisasa, ambao huwekewa pumba kwa ajili ya kula waweze kunenepa, na badaye kuwa tayari kwenda kuuzwa mnadani kwa ajili ya wafugaji kujipatia kipato.

Mkulima akifunga kamba mashina mengi ya nyanya ili yaweze kusimama na kustawi vizuri, ambapo matunda yake yakikomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili aweze kujipatia kipato.

Wafanyakazi wengi waliovaa makoti marefu ya bluu, wakike na wakiume, waliofunika nywele zao kwa kutumia kofia, wakifanya kazi ya kuandaa nyanya ili ziweze kutumiwa kuzalisha bidhaa nyingine ndani ya kiwanda hicho.

Shamba kubwa la nanasi nyingi zilizostawi ,ambazo matunda yake hayajakomaa vizuri ambapo yakiwa tayari huanza kuvunwa na kuuzwa sokoni na viwandani kwaajili ya wakulima kujipatia kipato .

Uyoga mwingi mweupe uliopandwa kwenye mashine kubwa ya kisasa, uliostawi vizuri, tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Vitunguu vingi vilivyomwagwa sehemu ya ardhi, ambavyo vingine vimewekwa kwenye mifuko, vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Vifaranga vingi vya kisasa vilivyowekwa kwenye banda kubwa, ambavyo vinawekewa vyakula ili viweze kukua na kuwa kuku wakubwa, kwa ajili ya kwenda kuwauza sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Mashina mengi ya nyanya yaliyopandwa kwa mstari kwenye mashine kubwa ambayo yamestawi vizuri, ambapo matunda yake yakikomaa huenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Vitunguu vingi vilivyowekwa chini ambapo vimetokwa kuvunwa kwenye shamba kubwa la zao hilo, vinaandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Bustani kubwa iliyo tengenezwa vizuri ili mimea isipate mwanga mwingi wa jua iweze kukua vizuri na haraka, na pia humwagiliwa maji kwa kutumia mabomba yaliyo unganishwa kutoka kwenye chanzo mpaka mahali hapo, mazao haya yanalimwa kwaajili ya kuuzwa.

Kilimo kikubwa cha biashara cha mboga za majani nyingi zilizostawi vizuri, ambazo zipo tayari kuanza kuvunwa kutoka kwenye shamba hilo kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la chai ambazo zimestawi vizuri, ambako kuna wakulima wawili wanawake wakivuna, ambapo zipo tayari kwenda kuuzwa sokoni kwaajili ya wao kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha mazao mengi yaliyopandwa kwa mstari ambapo yamestawi vizuri, pia ni kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato kikubwa.

Kilimo cha umwagiliaji kwenye shamba kubwa, ambapo kuna mboga za majani nyingi zilizositawi vizuri, zilizo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la kabeji ambazo ziko tayari kuanza kuvunwa kwaajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato, eneo hilo humwagiwa maji mengi kwa kutumia mabomba maalum yanayotoa maji kutoka kwenye chanzo mpaka mahali hapo.

Kilimo kikubwa cha umwagiliaji ambapo kuna mashina mengi ya nyanya yaliyostawi vizuri na yametoa matunda, ambapo baadaye yakikomaa vizuri, yataanza kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji cha mboga za majani nyingi zilizopandwa kwa mstari, ambazo zimestawi vizuri kwenye bustani kubwa, zilizo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya kujipatia kipato. Pia sehemu hiyo kuna mabomba madogo madogo yanayoleta maji kutoka kwenye chanzo kumwagilia mimea hiyo.

Kilimo cha umwagiliaji wa mazao mengi yaliyopandwa kwa mstari kwenye shamba kubwa, ambapo kuna bomba linaloleta maji kutoka kwenye chanzo, ili mimea hiyo iweze kustawi vizuri.

Kilimo kikubwa cha umwagiliaji, ambapo kuna matuta mengi katikati yake yaliyowekewa maji ili mimea hiyo iliyopandwa iweze kukua vizuri na haraka. Viazi hivyo vikiwa tayari kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Kilimo kikubwa cha umwagiliaji ambapo kuna mboga za majani nyingi zilizopandwa kwa mstari kwenye bustani kubwa ambapo kuna mabomba yanapita kuimwagilia mimea hiyo ili iweze kustawi vizuri.

Mabomba mengi yaliyounganishwa kutoka kwenye chanzo, yanayopeleka maji kwenye mimea iliyopandwa vizuri kwenye vitalu vingi, ili iweze kustawi vizuri baadae mazao yake kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha umwagiliaji kwenye shamba kubwa, ambapo kuna mabomba mengi yaliyowekwa katikati ya matuta, ili kuweka maji ili mimea hiyo iliyopandwa iweze kuota haraka.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo, kuna shamba kubwa lenye matuta, ambayo chini yake yana maji yanayosaidia mimea iweze kuota haraka, na baadae iweze kukua na kutoa mazao kwa ajili ya kwenda kuuza.

Mimea mingi ya jamii ya mikunde ambayo imepandwa kwa mstari kwenye shamba kubwa, ambapo kuna mabomba yanayopita kumwagilia mazao hayo ili yaweze kustawi vizuri na baadae tayari kuanza kuvunwa kwaajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Kilimo cha umwagiliaji kwenye shamba kubwa ambapo kuna mimea mingi imepandwa kwa mstari kwenye vitalu vingi, pia kuna mabomba yanayopita kumwagilia mazao hayo, ili yakue vizuri na kustawi kwaajili ya kwenda kuuza sokoni na viwandani.

Kilimo kikubwa cha umwagiliaji cha mimea mingi iliyopandwa kwa mstari kwenye bustani kubwa, ambapo kuna mabomba yameunganishwa kutoka kwenye chanzo kumwagilia shamba hilo. Ili mazao yake yakue vizuri na baadaye kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni au viwandani.

Eneo kubwa la tambarare lenye uoto wa asili, kama vile majani mengi, na miti michache, ambalo limepakana na milima mifupi iliyoko jirani na hapo. Pia kuna barabara inayotumiwa na watu kwa ajili ya kusafirisha bidhaa.

Mto wenye maji mengi, ambao upo katikati ya eneo lenye miinuko na tambarare, ambapo hutumiwa na wakazi wa sehemu hiyo kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji wa mazao mengi ya biashara.

Eneo kubwa la ardhi tambarare na miinuko michache, ambapo linafaa kwa ajili ya kulimwa mazao mbalimbali ya kilimo na biashara, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Eneo kubwa la ardhi lenye milima mingi na muinuko na mabonde, ambalo lina majani mengi amabayo ni uoto wa asili, ambapo inamandhari nzuri inayovutia watalii.

Bwawa kubwa lenye maji mengi lililopo katikati ya miinuko pamoja na tambarare, na sehemu yenye uoto wa asili ambao una miti mingi, majani mengi, na vichaka vingi, ambalo ni kivutio cha utalii.

Eneo kubwa la hifadhi ya taifa, ambapo kuna wanyama wengi kama vile: tembo, swala, na chui, ambao ni kivutio kikubwa cha utalii, jirani na hapo kuna mlima wenye barafu unaovutia wenye mandhari nzuri.

Eneo la ardhi lenye miinuko na mabonde, ambalo lina uoto wa asili kama vile: miti mingi, vichaka vingi na majani mengi ya kijani. Ambapo ni sehemu nzuri kwa ajili ya kuvutia utalii.

Eneo kubwa lenye milima mingi yenye mawe, yenye mandhari nzuri, ambapo kuna uoto wa asili unaouzunguka wenye miti mingi, majani mengi marefu na vichaka vingi, ambapo kuna mandhari nzuri inayovutia watalii kufika sehemu hiyo.

Sehemu ya ardhi tambalala ambapo hakuna makazi ya watu yenye uoto wa asili kama vile; majani mengi marefu, miti mingi, na vichaka ambalo limepakana na eneo lenye miinuko, ambapo linafaa kwa shughuli mbalimbali za binadamu kama vile kilimo.

Mto wenye maji mengi uliopo katikati ya eneo la ardhi, lenye miinuko na mabonde ambapo lipo karibu na makazi ya watu. Kuna barabara iliyojengwa juu ya sehemu hiyo, kwa ajili ya usafirishaji.

Sehemu ya mbuga ya wanyama, ambapo kuna pundamilia wengi wanakula majani, nyati, ndovu, na swala; katikati ya pori lenye miti mingi na vichaka vingi. Eneo hilo ni kivutio kikubwa cha utalii.

Mto wenye maji mengi ulioko katikati ya eneo kubwa tambarare lenye miti michache na majani machache, ambalo linafaa kwa kilimo cha umwagiliaji cha mazao mbalimbali ya chakula na biashara.

Bwawa lililopo katikati ya milima mingi mifupi, ambapo pia kuna uoto wa asili wenye majani mengi marefu, miti mingi na vichaka vingi. Pia eneo hilo lina wanyama wengi wa asili.

Eneo la ardhi lenye sehemu kubwa tambarare na milima michache, ambapo pia kuna uoto wa asili ambao ni miti michache na majani mengi mafupi ambalo linavutia watalii wengi kutembelea mahali hapo.

Eneo kubwa la wazi tambarare lililopo karibu na makazi ya watu, ambalo lina majani mafupi na miti michache, pia kuna wanyama wa asili kama vile: swala, twiga na pundamilia; pia linavutia kwa ajili ya utalii.

Mto uliojaa maji mengi ambao umepita katikati ya eneo lenye tambarare na miinuko ambalo lina uoto wa asili wenye majani mengi mafupi yakijani. Pia, sehemu hio inafaa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na uvuvi.

Mto wenye maji mengi uliopo katikati ya eneo la tambarare kubwa wenye uoto wa asili wenye miti mingi ,vichaka vingi na majani marefu .pia kuna wanyama na ndege wa asili ambao wanapatikana sehemu hiyo.

Mbuzi wengi wakubwa ambao wapo kwenye banda kubwa, ambapo huwekewa majani ili waweze kuyala, pia wakikua huenda kuuzwa mnadani, kwa ajili ya wafugaji kujipatia kipato.

Wafugaji wa nyuki ambao wamevaa mavazi maalumu, wakiwa wameifungua baadhi ya mizinga hiyo. Ambapo wanachukua asali, kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na viwandani ili, waweze kujipatia kipato.

Bata wengi wakubwa weupe na weusi waliopo sehemu ya nje ya banda lao, wakiwekewa vyakula na mfugaji. Ambao hufugwa kwa ajili ya kitoweo cha familia, na wengine kwenda kuuzwa sokoni, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kuku wengi wa kisasa wakubwa waliopo kwenye banda kubwa wanaokula vyakula vyao ambao hutaga mayai mengi, waliopo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wafugaji kujipatia kipato.

Kanga mkubwa akiwa na vifaranga vyake vingi ambavyo vikikuwa vinaweza kutumika kama kitoweo cha familia na vingine kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya wafugaji kujipatia kipato.

Kuku wengi wa kisasa ambao wote ni wakubwa, hutaga mayai mengi yaliyokusanywa na mfugaji anayewapatia chakula, wapo tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili kujipitia kipato.

Kuku wengi wa kienyeji wakubwa walioko sehemu ya nje ya banda lao wanaofugwa kwaajili ya kutaga mayai, na kuuzwa sokoni, hotelini, na viwandani, ili mfugaji aweze kujipatia kipato.

Mbegu bora za kisasa za pilipili hoho, na bamia, ambazo zimetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa kwenye mifuko, pia ziko tayari kwenda kupandwa shambani, ili wakulima waweze kupata mazao mengi kwa muda mfupi.

Karanga nyingi zilizoletwa na wakulima kwa ajili ya kuuzwa, ili waweze kujipatia kipato. Baadae zitapelekwa viwandani kwa ajili ya kutumiwa kutengenezwa bidhaa zingine.

Mbegu bora za kisasa za mchicha zilizotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye mfuko, ambazo zipo tayari kwenda kupandwa shambani, ili baadaye kutoa mazao mengi kwa muda mfupi.

Duka kubwa la kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama, ambapo kuna mbegu nyingi zimewekwa juu ya meza, ambazo ni bora na za kisasa; zikipandwa huota na baadaye mimea yake hukua haraka na kutoa mazao mengi kwa muda mfupi.

Shamba kubwa lililowekewa mabomba mengi kwa ajili ya kumwagilia mimea mingi iliyoota mahali hapo, ambayo baadaye hutoa mazao mengi na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Sehemu ya kisasa ya kuoteshea mbegu nyingi, ambapo kuna mimea mingi iliyostawi vizuri tayari kuchukuliwa kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi, ili kukua na baadae kutoa mazao mengi ili yavunwe kwenda kuuzwa.

Mbegu bora za kisasa za: karoti, vitunguu, bamia, na pilipili, ambazo zimehifadhiwa vizuri, pia zinatengenezwa kiwandani. Hupatikana kwenye maduka ya kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama.

Shamba kubwa la mahindi ambayo yamepandwa vizuri kwa mstari kwenye matuta, ambapo yanahitaji kupaliliwa ili yaweze kukua haraka na baadaye kutoa mazao mengi kwa ajili ya kuvunwa, kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Mahindi mengi yaliyopandwa kwa mstari kwenye shamba kubwa ambayo yamepaliliwa, ambapo baadae yakikua hutoa mazao mengi kwa ajili ya chakula na mengine kuuza sokoni na viwandani.

Eneo kubwa lililofunikwa juu ambalo hutumika kuoteshea mbegu, ambazo nyingi zimeota na zimestawi vizuri tayari kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi; ili kutoa mazao mengi kwa ajili ya kuuza.

Mbegu bora za kisasa za spinachi zilizotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri, ziko tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa kwenye ardhi, ili baadaye kutoa mazao mengi kwa muda mfupi ili kukuza uzalishaji.

Mbegu za nafaka nyingi za aina mbalimbali zilizowekwa kwenye vibakuli, kama vile mahindi, maharage, mchele na ngano. Ambapo zinauzwa bei tofauti tofauti, kwa ajili ya kwenda kupandwa kwenye shamba.

Mbegu bora za kisasa za papai, zilizotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye mfuko, ambapo zikipandwa huota na kukua haraka na kutoa mazao mengi kwa muda mfupi.

Mbegu nyingi zilizo anza kuchipua, ambapo zimepandwa kwenye udongo uliowekwa kwenye ndoo maalumu, kwa ajili ya kuoteshea mimea hiyo, pia zinahitaji kuendelea kumwagiliwa maji mengi ili iweze kukua vizuri na haraka na baadae kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi.

Kilimo kikubwa cha umwagiliaji ambapo kuna mimea ya maharage iliyoota vizuri kwenye bustani kubwa, ambayo ikitoa mazao huenda kuuza sokoni na viwandani kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mimea mingi iliyoota vizuri kwenye sehemu ya kuooteshea mbegu, ambayo inahitaji mwanga kidogo wa jua na maji mengi, ili ikue haraka na baadae kuwa tayari kuchukuliwa kwenda kupandwa eneo lingine.

Mbegu bora za kisasa za mchicha, zilizotengenezwa kiwandani, ambazo zimewekwa kwenye makopo maalumu, pia hupatikana kwenye maduka yanayouza viuatilifu vya mimea na wanyama ambapo zikipandwa na kuota hutoa mazao mengi kwa muda mfupi.

Mbegu bora za kisasa za mchicha zilizotengenezwa kiwandani ambapo zipo tayari kwenda kupandwa kwenye shamba ili ziweze kuota na kutoa mazao mengi ambayo huenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakipanda mimea mingi iliyooteshwa sehemu nyingine, ambayo inahitaji kuendelea kumwagiliwa maji mengi na pia mbolea ili iweze kukuwa haraka na baadaye kutoa mazao kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na viwandani.

Duka kubwa la nafaka nyingi zilizowekwa kwenye mifuko mingi iliyojaa sehemu ya nje ambazo ni: maharage, mahindi, choroko, mtama, njugu na ngano; zinazouzwa bei tofautitofauti .

Mbegu bora za kisasa za majani makubwa ya miyani ambazo zimetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa kwenye mifuko maalumu zilizo tayari kwenda kupandwa kwenye bustani ili mkulima aweze kupata mazao mengi kwa muda mfupi.

Mbegu nyingi zilizoota vizuri ambapo mimea hiyo inahitaji kuendelea kumwagiliwa maji mengi na inapata mwanga kidogo wa jua ili iweze kukua haraka, na baadaye kwenda kupanda sehemu nyingine ya ardhi.

Eneo la kuoteshea mbegu, ambapo kuna mimea mingi iliyoota vizuri kwenye udongo uliopo kwenye ndoo maalumu. Pia sehemu hiyo inapokea mwanga kidogo wa jua. Miche hiyo inahitaji kuendelea kumwagiliwa maji vizuri ili iweze kukua vizuri.

Mbegu bora za brocoli za kisasa zilizotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye mfuko maalumu ambazo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama ambapo zikipandwa na kuota hukuwa haraka na kutoa mazao mengi kwa muda mfupi kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mbegu bora za mahindi na maharage zilizotengenezwa viwandani ambazo zimehifadhiwa kwenye mifuko ya karatasi ambapo zikipandwa na kuota hukua haraka na kutoa mazao mengi kwa muda mfupi.

Mwanamke akiuza duka dogo la bidhaa za viwatilifu vya mimea na wanyama ambapo mfano ni mbegu na dawa ambapo wakulima hutumia njia hizo za kisasa iliwaweze kuongeza uzalishaji.

Mbegu bora za kunde za kisasa zilizo hifadhiwa vizuri kwenye mfuko ambazo zimetengenezwa kiwandani ambapo zikipandwa huota na kukua haraka na kutoa mazao mengi kwa muda mfupi ambayo huenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya mkulima kujipatia kipato.

Banda la mbwa lililotengenezwa kwa mbao, ambalo linabebeka na kuhamishika, lililowekwa karibu na jengo la nyumba ya kuishi, pia wanyama hawa ni muhimu kwa ajili ya ulinzi hasa wakati wa usiku.

Banda la mbwa lenye milango miwili, ambalo limetengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati na kuwekewa madirisha mawili, ambapo ufugaji wa wanyama hawa ni muhimu kwa ajili ya ulinzi hasa wakati wa usiku.

Kipeperushi kinachotangaza kituo cha afya cha mbwa, paka na sungura, ambapo pia kuna huduma mbalimbali mfano upasuaji, chanjo, dawa na ushauri wa madaktari wanaopatikana sehemu hiyo kwa ajili ya kuwafuga wanyama hao kwa njia za kisasa.

Mbwa wengi waliopo kwenye gari lililotengenezwa maalumu kwa ajili ya kuwahifadhi, ambapo hutumiwa katika shughuli za ulinzi. Pia, hupewa vyakula kama vile nyama ili waweze kukua vizuri.

Mbwa aliyepo kwenye banda lake lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, ambalo lipo sehemu ya nje ya nyumba ya kuishi. Ufugaji wa wanyama hawa ni muhimu kwa ajili ya ulinzi, hasa wakati wa usiku.

Mbwa wengi waliopo sehemu ya nje ya banda lao, ambao wanauzwa bei tofautitofauti na mfugaji aliyepo mahali hapo. Pia hutumiwa katika shughuli za ulinzi, hasa wakati wa usiku.

Banda la mbwa lililotengenezwa kwa mbao, ambalo limeezekwa na bati, ambapo lipo karibu na nyumba ya kuishi. Ufugaji huu wa wanyama hawa, ni muhimu kwa ajili ya ulinzi, hasa wakati wa usiku.

Mbwa wengi wanaofungwa kwa ajili ya kuuzwa, na pia ni muhimu kwa ajili ya ulinzi hasa wakati wa usiku ambao wanabanda lao kwa ajili ya kulala, pia hupewa vyakula maalumu ili waweze kukua vizuri.

Mbwa wawili wako sehemu ya nje ya banda lao lililotengenezwa kwa mabati lililowekwa sehemu ya nje karibu na nyumba ya kuishi wanyama hao wanafugwa kwa ajili ya ulinzi hasa wakati wa usiku.

Eneo kubwa la hifadhi ya taifa ambalo lina twiga wengi wakubwa, ambapo kuna watalii wengi wanaoangalia na kupiga picha wakiongozwa na askari na wataalamu wa wanyama hao wa asili.

Ndege wawili ambapo mmoja anaruka na mwingine yupo kwenye majani, karibu na mto wenye maji mengi, unaopita katikati ya mbuga ya wanyama, ambayo ni kivutio kikubwa cha utalii.

Mamba wawili wakubwa, wanene wanaota jua sehemu ya nchi kavu. Karibu na hapo, kuna maji mengi ambapo huishi viumbe hawa. Eneo hili ni kivutio kikubwa kwa ajili ya utalii.

Eneo kubwa la hifadhi la taifa lenye miti mingi, majani mengi marefu, vichaka vingi; ambapo kuna wanyama na ndege wa asili kama vile bundi, ambao ni kivutio kikubwa cha utalii.

Sehemu ya hifadhi ya taifa ambapo kuna twiga wengi wakubwa, pia eneo hilo lina wanyama wengi wa asili kama vile, tembo, suala, pundamilia na kadhalika wanaovutia watalii kufika mahali hapo.